Huku ni hospitali, wagonjwa wanapata matibabu. Kila mtu amevaa barakoa kuzuia usambazaji wa magonjwa mengine. Usafi ni wa hali ya juu na kila mtu amekaa akishughulikia kitu kilichomleta. Madaktari wakitibu wagonjwa, na wagonjwa wametulia wakipata matibabu.

Wanamsalaba mwekundu wamekuja kuokoa watu kutokana na mafuriko na hii inasiaidia kuzuia magonjwa mengi, maana kama kuna mafuriko, kuna magonjwa inayoletwa na mafuriko. Ndio maana wanamsalaba mwekundu wanaokoa watu kutokana nao ili wasipate magonjwa.

Tembe ni muhimu katika afya ya binadamu. Lakini usimeze tembe bila idhini ya daktari ama bila kujua ni nini unachougua. Ndio maana tunapaswa kuona daktari tukihisi kuwa hatuna afya njema. Tusimeze dawa bila idhini ya daktari.

Mgonjwa huyu amekuja kuona daktari na wote wamevaa barakoa ili wasiambukiziane ugonjwa inayo ambaye huyu mgonjwa anaweza kuwa nayo, na daktari anamshughulikia bila kumbagua.

Daktari huyu ametembea mahali kuna uhaba wa madaktari au mahospitali ili kuwatibu waliomubuku maana afya ni kitu muhimu na bora kwa wananchi wote.